Mwanaume aliyevalia suti ameketi naye anaandika kwa kutumia mkono wake wa kulia kwenye kitabu kilicho juu ya meza. Mbele yake kuna kompyuta na nyuma yake kuna kijikaratasi cha njano kimebandikwa.

Msichana mdogo ambaye anapanua mdomo ni kama kwamba anaongea anatumia mikono wake wa kulia kusalimia yule ambaye anamwona kwenye kompyuta mkononi iliyo juu ya meza, na mkono huu mwingine unashika nywele yake.

Msichana mdogo ameketi, huku amevalia miwani anatazama kompyuta mkononi iliyo mbele yake kwa makini. Kwenye meza hiyo kuna kibodi cha kompyuta hicho.

Msichana ameshika kifaa cha elektroni mkononi mwake, naye anakitazama. Kina picha mbalimbali na juu ya meza hilo kuna kitabu na kando yake kuna kalamu.

Mwanamume akiwa ameketi anatazama kompyuta mkononi iliyo mbele yake. Lina mwanamume ambaye anaelezea jambo fulani na juu ya meza hilo bado kuna kikombe cha kahawa.

Mkono ambao unaelekezwa kwenye sehemu ya skrini ambalo limeandikwa E-LEARNING kwa rangi nyeupe. Lina kitabu katikati, nalo linaonyesha ni sehemu mbalimbali.

Kompyuta la mkononi ambalo limewashwa. Na kando ya kompyuta hilo kuna kikombe cha kahawa na na vitabu, na juu ya kibodi cha kompyuta hiyo kuna kitabu kidogo na kalamu.

Mvulana mdogo ambaye amevalia tisheti ya rangi ya chungwa anatabasamu akiangalia upande mmoja vile vile na mwanaume aliye nyuma yake. Mbele yake kuna kompyuta ya mkononi iliyo juu ya meza.

Msichana ambaye anatumia mkono wake wa kulia kushika mouse na mkono huu mwingine unashika kibodi cha kompyuta mkononi iliyo juu ya meza na mbele yake kuna kompyuta ambayo ina watu kadhaa.

Msichana anatabasamu huku akiendelea kifaa cha mkononi kilicho juu ya meza ambayo inaonyesha picha ya mwalimu ambaye anafunza. Msichana huyo ana kalamu mkononi naye anaandika kitabu kilicho ya meza.

Mwanaume ambaye ameshika kwenye mkono wake wa kulia kalamu, anaandika kitabu kilicho juu ya meza, naye anatabasamu. Na mbele yake juu ya meza hilo, kuna kompyuta ya mkononi.

Kompyuta ya mkononi iko juu ya meza na hata kando kuna vikalamu ambavyo vimewekwa pamoja na hata vitabu ambavyo vimepangwa. Yule ambaye anatazama kompyuta hiyo ana kalamu mkononi na hata kitabu ambacho anakiandika.

Mwanamume ameketi kwenye kiti naye amevalia tisheti ya rangi nyeupe, naye anashika tai kwa mkono wake wa kulia. Anatazama kompyuta iliyo mbele yake na kwenye meza hiyo, kuna kikombe cha glasi.

Mwanamume ambaye ametabasamu amevalia miwani naye anatumia vidole vyake kuweza kufinya kibodi kilicho mbele ya kompyuta ya mkononi iliyo juu ya meza naye anatazama kwenye skrini. Kando yake kuna dada ambaye pia yeye anatabasamu.

Kompyuta ya mkononi liko juu ya meza, na kuna yule ambaye anatumia vidole vyake kuweza kufinya kwenye kibodi, na kompyuta hilo linaonyesha kofia ya kuhitimu, balbu na hata vitabu.

Mchoro wa kompyuta na kibodi. Kwenye kibodi hicho kuna vibofya vya rangi nyeupe. Kompyuta hilo linaonyesha vitabu ambavyo vimepangwa na ni vya rangi nyeupe, kuna ya waridi na vilevile kijani.

Wanafunzi wakiwa wameketi kuzunguka meza wana kompyuta ya mkononi iliyo juu ya meza na mwanafunzi mmoja ameshika kalamu kwenye mkono wake na anaandika kwenye kitabu iliyo juu ya meza. Kwenye kompyuta hiyo kuna mwalimu ambaye anafunza.

Simu mkononi linaloitwa rununu liko juu ya meza na limewashwa na kando yake kuna kompyuta ya mkononi na hata kuna kalamu na hata pia kuna USB .Vilevile kuna vitabu ambavyo ni vya rangi nyeupe.

Mvulana akiwa ameketi kwa kiti ana kitabu ilio mbele yake juu ya meza ambacho ni cha rangi nyeupe. Naye mwalimu ambae anamsaidia kuandika kwenye kijitabu hicho, na vilevile juu ya meza hilo kuna vitabu kadhaa na ambavyo vimepangwa

Msichana mdogo ambaye ana kompyuta ya mkononi juu ya meza anatazama kompyuta hilo na kuna mwanamume anaonekana kwamba anafundisha. Vilevile juu ya meza hilo kuna vitavu kadhaa.

Mwanaume aliyeketi amevalia tishati ya rangi nyeusi na hata nyeupe ndani. Ametabasamu huku akiwa na miwani kwenye macho yake. Anatazama kompyuta mkononi iliyo mbele yake na anatumia vidole vyake kuweza kubofya kwenye kibodi.

Msichana mdogo ambaye ameshikilia kalamu kwenye mkono wake wa kulia anasikiliza na kutazama kompyuta ya mkononi iliyo mbele yake ambayo ni kana kwamba lina mwalimu ambaye anafundisha.

Kompyuta liko juu ya meza nalo limewashwa, linaonyesha picha mbalimbali. Vilevile kuna kibodi juu ya meza hilo na hata kitabu ambacho ni cha rangi nyeupe, naye mvulana anatazama kitabu hicho kwa makini.

Kompyuta ya mkononi liko juu ya meza, nalo limewaka, lina jina ambalo limeandikwa kwa rangi nyeupe. Na kando ya kompyuta hilo kuna rununu, na ata miwani, vilevile kuna kitabu ya rangi nyeusi.

Kompyuta ya mkononi liko juu ya meza na limewaka nalo lina mwanaume ambaye anazungumza. Vile vile kando ya kompyuta hio kuna kitabu na mwanadada ambaye anasikiliza akitazama kompyuta hio ya mkononi.

Komputa ya mkononi liko juu ya meza na kwenye komputa hiyo kuna wale ambao wanazungumza na yule aliyeketi kwenye kiti ambaye ameshika kalamu kwenye mkono wake wa kulia, vile vile kando kuna rununu.

Mwanadada ameinua mkono wake wa kulia naye anatabasamu huku akitazama kamera iliyo mbele yake naye anakompyuta mkononi iliyo juu ya meza na kando ya kompyuta hilo kuna kitabu na hata kalamu.

Wanafunzi wanne, wote wakiwa wameketi wanakazia fikra kompyuta iliyo mbele yao na mvulana mdogo aliye upande huo mwingine ameshikilia kipanya cha kompyuta hio. Vilevile mwanafunzi mmoja msichana anatumia kidole chake kuelekeza kwenye kompyuta hio.

Mwanadada ameketi juu ya kiti naye ana kompyuta ya mkononi. Anatumia vidole vyake kubofya kwenye kibodi nayo macho yake yanatazama kwenye skrini ya kompyuta hiyo ya mkononi.

Mwanafunzi ameshikilia kalamu kwenye mkono wake wa kulia naye ni kanakwamba anaandika. Macho yake yanatazama kompyuta iliyo mbele yake. Kwenye kompyuta hiyo, kuna yule ambaye anafunza.

Treni ya kipata ya kidigitali kimeandikwa maneno na hata nambari moja hadi saba sehemu kimoja na yamendikwa kwa rangi ya nyeupe na sehemu iliyoandikiwa ni ya rangi nyeusi

Kundi kundi la watoto wadogo, ikiwemo wavulana wavulana kwa , waliovalia shati zenye rangi ya kijani kibichi, wanatazama simu ya mkononi iliyo mbele yao. Nyuma kuna mti ulio na majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Vitabu viwili vya rangi nyeupe viko juu ya meza. Moja likiwa na kalamu na lingine likiwa na simu ya mkononi. Vile vile kuna kompyuta mkononi iliyo mbele ambacho kinafinywa kwenye kibodi.

Wanaume wawili wakiwa na kalamu mkononi mwao wanakompyuta ya mkononi mbele yao juu ya meza kana kwamba mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe anamwelezea mwingine nini kinachoendelea katika kompyuta hio.

Mwanafunzi akiwa ameketi, ameshikilia kwenye mkono wake wa kulia kalamu na hata kitabu. Vilevile kuna kompyuta mkononi iliyo mbele yake juu ya meza inaonyesha mwalimu akifundisha.

Mvulana mdogo ameshika kalamu kwenye mkono wake wa kulia naye ni kana kwamba anasikiliza kupitia vipazasauti. Mwalimu ambaye yuko mbele yake kwa kipata tarakilishi.

Mwanaume ameketi naye ameshikilia kijikaratasi mkononi mwake ya rangi nyeupe, na mbele yake kuna kompyuta ambayo ina watu kadhaa na ni kana kwamba wanamsikiliza akisoma.

Kompyuta ya mkononi iko wazi, ina vitufe na kiguso, ina matumizi mbalimbali na nyuma yake, vijikaratasi kama kitabu vimefunguliwa, ina rangi nyeupe na kijivu.

Wanafunzi wakiwa darasani wamejipanga vizuri katika sehemu tatu na kuna yule aliyewatembelea anayezungumza na mwanafunzi mmoja, na nyuma kuna mwanaume aliyevalia suti amesimama.

Jumba ambalo linakitanda limetadikwa vizuri na chini kuna carpet ambalo ni la rangi nyeupe na hata nyeusi. Upande mmoja wa huo kuna meza vile vile upande huu mwingine kuna kabati.

Kwenye maktaba, kuna vitabu ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu, vya rangi ya kahawia. Na hata sehemu moja, kuna meza na viti vya rangi nyeusi. Inaonekana ni sehemu ya kusoma.

Chumba ambalo lina kitanda limetandikwa vizuri kwa kutumia shuka ya rangi ya kijani. Na juu ya kitanda hilo, kuna neti ambalo ni la rangi nyeupe. Sehemu ya mbele kuna dirisha na hata kabati.

Viti vya rangi nyeusi na meza ya rangi ya kahawia vimepangwa vizuri katika sehemu tatu, navyo vina kompyuta juu ya meza hiyo na ni vya rangi nyeusi.

Chumba ambacho kina kitanda cha juu na cha chini yana wasichana watatu mmoja akiwa ameketi kwenye kitanda cha juu na mwingine amelala kwenye kitanda cha chini na kando yao kuna msichana ambaye anatazama simu yake akiwa amesimama.

Chumba cha malazi kina vitanda viwili ambavyo vimewekwa upande mmoja na upande mwingine, nalo ni la juu na la chini na ndani ya chumba hicho kuna mwanafunzi ambaye ameketi juu ya kitanda.

Viti vya rangi ya kahawia vimepangwa katika visehemu, na katikati kumetenganishwa na ngazi ambayo ni ya kutembea, na sehemu ya juu kuna lango ambalo liko wazi.

Chumba ambacho kina kitanda, kimetandikwa vizuri na sehemu ya kando kuna meza la rangi nyeupe na hata kiti cha rangi nyeupe na kwa sehemu kina rangi nyekundu.

Sehemu ya maktaba, ambayo yana vitabu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu, kuna wale ambao wanachagua vitabu vya kusoma. Vilevile, kuna mwanamke ambaye amesimama akiwa ameshikilia kitabu, na mwanamume mwingine akiwa ameketi.

Wanafunzi wanne, waliovalia kabuti za rangi nyeupe, wana barakoa na wanafunzi watatu wanatazama kompyuta iliyo juu ya meza huku mwanafunzi mmoja anashughulikia waya zilizo kwenye kifaa cha mashine na msichana anashikilia mouse ya kompyuta hiyo.

Chumba kilicho wazi ambacho hakina watu, lina viti vya rangi ya kahawia na hata vina meza vilevile kuna stairs ambavyo ni vya kupanda. Na juu kabisa kuna dirisha, na vilevile upande huo mwingine bado kuna stairs .

Chumba cha malazi kina vitanda viwili ambavyo ni vya juu na vya chini vilevile kina ngazi ambacho ni cha kupanda kuelekea kitanda cha juu. Vimepangwa vizuri na hata vina pillow .

Wasichana wawili, wanacheza kwa kutumia mpira mdogo wa rangi ya chungwa na wamevalia soksi vya rangi nyekundu na hata wamevalia sare za shule, ambavo ni sketi za rangi nyeusi.

Chumba kina vitanda vitatu na juu ya vitanda hivyo, kuna neti vya rangi nyeupe na hata ukutani kuna picha ambapo vimepandikwa ukutani.

Kwenye uwanja wa shule wanafunzi wanacheza mchezo na wamevalia sare za rangi ya chungwa na sehemu ya mbali kuna madarasa na vile vile basi ambalo ni la rangi ya njano.

Katika chumba kuna vitanda viwili ya juu na ya chini, vile vile kuna ngazi ya kupanda. Yametandikwa vizuri kwa matandiko ya rangi nyeupe na blanketi ni vya rangi nyekundu na sehemu ya umbali kuna kiti kimoja.

Darasa la kompyuta lina wanafunzi ambao wameketi kwenye viti nao wamevalia sare za shule nao wanatazama tarakilishi zilizo mbele yao na mbele yao kuna mwalimu ambaye amesimama.

Katika hospitali, wanafunzi kadhaa wamo katika sehemu hii, na wanafunzwa jinsi ambavyo wanaeza kumtunza mgonjwa, na wametumia kidoli ambacho kimevalishwa nguo ya rangi ya blue .

Mchezaji wa mchezo wa kikapu, ameshika kwenye mkono wake mpira na ni kana kwamba anacheza mchezo huo, kwa maana ameruka juu. Amevalia mavazi ya rangi nyekundu, nyeupe, na hata lina nambari nane.

Kitanda ambacho kimetandikwa vizuri lina blanketi ya rangi nyeupe. Na kwenye dirisha kuna kitambaa ambacho kina maua vya rangi ya buluu. Na hata ukuta ambao umezingira kina rangi nyeupe.

Katika chumba cha malazi kuna kitanda ambacho kimetandikwa vizuri na vitambaa vya rangi nyeupe na hata kando kuna kiti na hata meza na juu ya meza hilo kuna aina ya kompyuta.

Ndani ya maktaba vitabu vimeweza kupangwa kwenye rafu kadhaa na pia kuna sehemu ambazo zimetengwa kwa wale ambao wangependa kusoma vitabu hivyo. Kuna meza na hata viti na baadhi ya watu wako kwenye maktaba hii na wanasoma vitabu.

Wavulana kwa wasichana wameketi nao macho zao zinaangalia kompyuta zilizo mbele yao na viko juu ya meza, na hata mwanaume mmoja akiwa amesimama anamuonyesha msichana mmoja jinsi ya kutumia kompyuta.

Uwanjani, wasichana wanaonekana kua wenye furaha. Wameinua mikono juu na virembesho mikononi mwao. Wamevalia tisheti za rangi nyekundu, na hata sokisi, na viatu vyeusi. Nyuma kuna miti ambayo imewazunguka.

Hili ni lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta University. Kwenye mwingilio wake kumepakwa rangi nyeupe na hata rangi ya samawati na hata ndani ya chuo kikuu hicho kuna mahema ya rangi nyeupe.

Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu na katika sehemu hio kuna watatu ambao wameketi na wana vitabu juu ya meza vyao nao wamevalia barakoa na sehemu hii ina vigae vya rangi ya kahawia.

Katika chumba cha malazi, kuna vitanda kadhaa ambavyo ni vya juu na vya chini. Na kwenye vitanda hivyo vimetandikwa kwa njia nzuri na vimetandikwa na vitambaa vya rangi nyekundu na hata ya kijani.

Katika mashindano ya kuogelea, wanafunzi wamejipanga kwa mistari aina ya nguo vya rangi ya buluu. Wako tayari kuingia majini na kando kuna wale wanaopiga picha wamevalia tishati ya rangi nyeupe.

Ndani ya darasa umezingirwa na ukuta. Kuna mistari misita ya mpangilio ya viti na meza. Viti hivyo ni vya rangi nyeusi na meza juu ni rangi nyeupe.

Kwenye maktaba, vitabu vimepangwa vingi kwenye rafu, na hata kuna beti za meza. Vilevile, kuna wale ambao wameketi wanasoma na wamevalia barakoa.

Madawati na viti vimepangwa kwa mistari moja zikiangalia mbele na kwenye mwingilio wa darasa hilo kuna chati ukutani ambao una onyesha ramani ya Afrika na hata ubao ambao una maandishi.

Wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule wako katika somo la kompyuta na jambo hilo linadhihirishwa na kompyuta ambazo ziko kila juu ya meza na zimewashwa na hata mwalimu yuko mbele ambaye anawaelekeza jinsi ya kufanya.

Katika uwanja wa shule, wanafunzi wawili wamevalia tisheti za rangi nyekundu na wanafundishwa jinsi ya kucheza mpira. Mwelekezi wao akiwa hapo mbele, yaani kocha, anawaelekeza jinsi ya kupiga mpira kwa kutumia mguu.

Mpangilio mzuri wa viti vya rangi nyeusi na taa, meza ya rangi ya kahawia, imepangwa kwa mstari mmoja kuanzia kushoto hadi kulia, na kwenye meza hio, kuna kompyuta iliyo juu yake.

Mpangilio mzuri wa chumba hiki kimezingirwa na kuta ya rangi nyeupe na upande mmoja kuna televisheni na hata kiti kimoja cha kusomea na upande mmoja wa ukuta kuna dirisha ambalo linaingiza mwangaza kwenye chumba hicho.

Ndani ya darasa kuna mpangilio mzuri wa viti vyeusi, meza ya rangi nyeupe ambapo vina kompyuta juu, kibodi na hata panya na mbele ya darasa hilo kuna ubao mweupe wa kufunzia.

Kitanda kimetandikwa vizuri kwa kitandiko cha rangi ya kijani. Vilevile juu kuna miti ya rangi nyeupe. Na hata kando kuna kabati na pia dirisha ambalo liko wazi.

Ndani ya darasa, wanafunzi wameketi na wanasikiliza kwa makini, na nyuma kuna wanafunzi wanne ambao wamesali kusimama. vigee vya darasa hilo ni ya rangi ya kahawia.

Chumbani kuna kitanda cha juu na chini ambalo limetandikwa vizuri lina ngazi la kupandia juu. Kando kuna dirisha ukutani ambalo lina pazia na hata kando ya dirisha hilo kuna viti viwili.

Chumba hiki kiko na kitanda na juu yake kuna neti ya rangi nyeupe. Kando kuna kiti rangi nyeusi ambacho iko na vitabu juu yake. Kando ya kiti hicho kuna rafu ambalo lina mtungi juu yake.

Darasani mmezingirwa na viti vya rangi ya njano na chungwa. Mbele kuna kompyuta juu ya meza na madirisha mawili yanayoangazia darasa hilo. Meza ya mwalimu ina kompyuta mkononi juu .

Mwanamume kijana ameketi chini ya sakafu yenye rangi ya kijivu, hana socks wala viatu, huku ameshika kitabu akikisoma. Kando na nyuma yake, kuna chuo cha vitabu ambavyo vimepangaliwa vitabu vya kila aina mbalimbali na ukutani kuna vibandiko.

Ndani ya darasa, vigae vya rangi ya kijivu vimeekelewa, viti vya rangi ya kahawia na nyeusi vimepangwa kwa laini. Umezingirwa na ukuta wa rangi nyeupe, nao una dirisha pande moja.

Mwanamume ameketi akiwa na kijitabu anacho kisoma na kwenye mkono wake wa kulia ameshika kalamu. Naye amezingirwa na vitabu vya aina ya mbali mbali ambavyo vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri.

Mvulana amevalia begi mgongoni. Kwenye mikono wake wa kushoto ameshika vitabu na mikono huu mwingine unachukua kitabu kimoja. Vitabu vingine zimepangwa kwenye rafu.

Wanafunzi wanne wamesimama katika sehemu fulani na kwenye mikono yao wameshikilia barakoa na vilevile wote wanatazama simu zilizo mkononi mwao. Mmoja wa wanafunzi hawa amevalia miwani na wanatabasamu.

Katika uwanja wa shule, wanafunzi wamejipanga kwa mstari, wamevalia sare za shule huku mwalimu akiwaelekeza jinsi ya kufanya. Wanafunzi hao wameshikilia mimea ambayo watapanda katika mashimo ambayo yamechimbwa kwenye ardhi.

Msichana mdogo akiwa ameketi. Kando yake kuna mwalimu aliyevalia blauzi ya rangi nyeupe na ana miwani anamsaidia msichana huyo kuweza kusoma braille iliyo juu ya meza.

Mvulana anamtazama mwanamke aliye kando yake na anazungumza naye kwa kutumia lugha ya ishara. Mbele yao, kuna kompyuta ya mkononi iliyo juu ya meza, na vilevile kuna kitabu kilicho hapo, chenye rangi nyeupe.

Wasichana wawili, mmoja akiwa ameketi amevalia skafu ya rangi nyekundu naye ana miwani na yule mwingine anatabasamu akiwa amevalia koti ya rangi nyeupe.

Mvulana mdogo akiwa na mama yake, wanatazama kifaa cha kieletroniki kilicho juu ya meza na juu ya meza hiyo pia kuna vifaa vya kuchezea ambavyo vina rangi ya njano, nyekundu, buluu, kijani na hata nyeusi.

Mvulana ambaye anatabasamu huku vidole vikiwa mdomo mwake na mkono huo mwingine inashika vifaa ambavyo viko juu ya meza naye mwalimu anatabasamu huku akimwaangalia.

Mwanamke aliyevalia blausi ya rangi nyeusi .na msichana mdogo aliyevalia blausi ya rangi nyeupe, wanazungumza kwa kutumia ishara za vidole vyao, nao wanatabasamu huku wakiangaliana .

Msichana mdogo aliyevalia rinda la rangi ya njano, anatumia kidole chake kuelekesa kwenye kitabu ambacho anaonyeshwa na mwanamkee aliyekando yake. Wote wanakitazama kitabu hicho na nyuma yao kuna kiti cha magurudumu.

Msichana akiwa anatabasamu anatazama kompyuta mkononi iliyo juu ya meza. Naye anatumia mikono yake miwili kuzungumza, ni kana kwamba anazungumza kwa lugha ya ishara. Naye anatabasamu.

Msichana mdogo, akiwa ameketi, yuko na baba yake kando yake. Wanaaangalia kifaa cha kieletroniki kilicho juu ya meza. Msichana mdogo anatumia mkono wake wa kulia kujaribu kushika skirini ya kifaa hicho, na mkono huo hauna vidole.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu, naye ameshikilia kitabu ambacho anakiangalia kwa makini. Na kwenye miguu yake amevalia bangili kwa miguu yote miwili.

Mwalimu amevalia miwani na kwenye mkono wake wa kulia, ameshika kifaa kilicho juu ya meza naye ana saa kwenye mkono huo na mkono huo mwingine una pete na bangili. Anamtazama mvulana aliyeketi kando yake na wanatabasamu.

Mwanamume aliketi amevalia miwani vya rangi nyeusi. Naye ana kipitisha sauti kwenye masikio yake .Anatumia vidole vyake kusoma kijitabu kilicho juu ya meza. Ni kana kwamba hawezi kuona na mbele yake Kuna tarakilishi.

Mvulana mdogo yuko katika maktaba ya vitabu . Nyuma yake, kuna vitabu ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu, na mbele yake juu ya meza, kuna kitabu ambacho ni cheupe , naye anakisoma kwa kutumia vidole vyake.

Msichana mdogo ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu anatabasamu naye yuko katika maktaba ya vitabu na kwenye rafu hivyo vitabu vimepangwa vizuri na msichana huyo ameshika kitabu kimoja.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu na kando yake kuna mwalimu ambaye anatabasamu huku akimpatia kijiti ambacho kina rangi naye anamfunza jinsi ya kupakia rangi kwenye karatasi iliyo juu ya meza.

Mvulana mdogo ameketi mezani na ni kana kwamba uwezo wake wa kuskia ni wa mbali na kwenye masikio yake amevalia kifaa ambacho kinamwezesha kuskia kwa urahisi. Kando yake kuna mwalimu ambaye anamtazama.

Mwanadada akiwa ameketi huku akitabasamu. Anatumia vidole vyake kuweza kufinya kibodi ya braille iliyo juu ya meza. Vile vile, mbele yake kuna kompyuta.

Msichana mdogo amevalia blausi ya rangi ya njano, na hata kwenye kiti ambalo ameketi ni la rangi ya njano. Amevalia vile vile miwani, na kwenye mkono wake ameshikilia alfabeti, ambavyo vimeandikwa kwa rangi tofauti.

Wasichana kwa wavulana wameketi, nao wanatazama sehemu fulani na mmoja akiwa ameshika kwenye mkono wake rununu na mwingine ana kompyuta ya mkononi, vilevile kuna mwanadada ambaye ana kitabu.

Wasichana wawili na mvulana mmoja. Wote wameshikilia kalamu kwenye mkono wao. Nao wanaandikwa kwa vijitabu, ambavyo ni vya rangi nyeupe, vilivyo juu ya meza, na msichana mmoja, ako na kitu kwa masikio, ni kana kwamba inamsaidia kuweza kusikia.

Wanadada wawili wanatumia lugha ya ishara kuzungumza kati yao wawili na kuna kompyuta iliyo juu ya meza na hata kibodi na kule nyuma kuna wanaume ambao wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu.

Mvulana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu, amevalia tisheti ya rangi ya kijani na ameshika kalamu kwenye mkono wake wa kulia, naye msichana aliyevalia blausi ya rangi ya waridi anamtazama huku akitabasamu, vilevile yule mama aliyekando yao pia.

Mwanamume akiwa na tabasamu anaangalia msichana ambaye yuko kando yake, msichana huyu anatumia mkono wake wa kulia kuweza kuelekeza kidole chake katika kitabu kilicho mbele yake juu ya meza.

Mwanaume aliyevalia shati yenye rangi ya kijani kibichi ambaye huenda anaugua ugonjwa wa down syndrome anazungumziwa au anaonyeshwa kitu na mwanamke aliyevaa shati lenye rangi nyeusi kwenye vijikaratasi vilivyo juu ya meza yenye rangi ya kahawia.

Mwanadada ni kana kwamba anatumia lugha ya ishara kuzungumza, anafanya hivyo kwa kutumia vidole vyake, vya mkono wa kulia. Naye mkono huu mwingine, uko chini.

Mvulana na mama wameketi. Pia mvulana huyu anatumia kompyuta ya mkononi, anafanya hivyo kwa kufinya kibodi. Vili vile mama anatazama kwa kompyuta hio ya mkononi ,akiwa na kitabu cha rangi nyeupe juu ya meza.

Mvulana mdogo akiwa ameketi, anatabasamu huku mikono yake milele, ni kana kwamba anazungumza kwa kutumia lugha ya ishara na yule aliye mbele yake amefungua kijitabu, ambacho ni cha rangi ya njano.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu ni kana kwamba hawezi kutembea naye mwalimu anamuonyesha kwa kutumia mkono wake wakulia jinsi ya kuandika kwenye kijitabu ambacho ameshika.

Msichana amevalia rinda la rangi nyeusi amesimama kando ya meza ya rangi nyekundu na yule mwingine amevalia blauzi ya rangi nyeupe na hata suruali ya rangi nyeusi.

Mama na mvulana, ambaye ameketi katika kiti cha magurudumu. Ni kana kwamba hayuko sawa kiafya. Naye mama aliye kando, anatumia kitabu kilicho mezani, kumfunza.

Mwalimu na mwanafunzi, wameketi. Mwanafunzi amevalia tishati ya rangi ya chungwa. Anatumia vidole vyake kuweza kuzungumza, huku akitazama kompyuta ya mkononi iliyo juu ya meza.

Dada wawili wamevalia vibeti shingoni wana na mvulana mdogo kando yao, ameketi kwenye kiti naye anatumia mkono wake wa kulia kuandika karatasi lililo juu ya meza. Kando kuna makasi na hata aina za kalamu.

Msichana aliyevalia saa mkononi anapeana tano na yule aliye kando amevalia miwani na T-shirt ya rangi nyeupe. Ameshika kalamu kwenye mkono wake mwingine na hata ana kitabu juu ya meza.

Kina dada wameketi na ni kana kwamba wanazungumza na mmoja amevalia miwani na yule mwingine anamuelezea kwa kutumia mkono wake wa kushoto kumwonyesha jambo fulani na jambo hilo liko katika kompyuta iliyo mbele yao.

Kijana mdogo, amevalia tisheti ya rangi ya buluu na kwenye mkono wake wa kulia, hana vidole na mkono kwa mzima. Anatumia mdomo wake kushikiliakadi ambazo ziko juu ya meza.

Mama na msichana wako katika maktaba, na ni kana kwamba wanadhulumika. Mama ameketi katika kiti cha magurudumu naye ameshikilia mkononi kitabu kimoja, na yule msichana amevalia rinda la rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevalia blausi yenye rangi nyeupe huku akimsadia mtoto aliyevalia rinda lenye rangi ya kijani kibichi kuweka kitu kwenye sikio lake huenda kutokana na tatizo lake la kusikia. Mbele yao kuna madaftari yaliyo wazi na meza yenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa, wanafunzi wawili, mvulana na msichana wamevalia sare za shule. Wameketi juu ya madawati. Mvulana huyo anatumia lugha ya ishara kuzungumza na mwanafunzi mwenzake, na mbele kuna ubao ambao una maandishi machache.

Dada wawili wanatumia vidole vyao kuweza kuzungumza, mmoja akiwa amevalia miwani naye anatabasamu. Mwenzake akionyesha ishara ya mazungumzo ambayo wanazungumzia wakiwa wawili.

Dada wawili wameketi. Mmoja anacheka kwa furaha amevalia mkufu na pete kwenye kidole kimoja. Ana blausi ya rangi nyeusi naye ameshika kijikaratasi cha rangi nyeupe.

mwanaume mwenye umri wa kadri, amevalia shati ya rangi ya kahawia, anatumia vidole vyake kusoma braille. Huku kidole chake kimoja kikiwa na pete, pia amevalia miwani ya rangi nyeusi, na ana ndevu ya rangi nyeupe.